Katika huduma ya watu wazima, mhudumu anamdunga sindano mwanamke na wengine wameketi chini.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda hospitalini ambapo daktari amevaa vifaa vya matibabu kama vile gloves ili kutibu ugonjwa wa wazee.

Katika matibabu ya wazee, watu wameketi chini. Mmoja anadungwa sindano na mhudumu ambaye amevaa barakoa.

Katika huduma za matibabu mwanamke ambaye amebeba mtoto ameketi. Mhudumu amevaa barakoa ili kumhudumia. Viti vyeusi, mlango umefunguliwa.

Katika hospitali, madaktari wamevaa vifaa vya kazi kama vile glove , barakoa, kofia ili kutibu mgonjwa wa ugonjwa wa wazee.

Kliniki ya kutembea ya Beyond zero , mtu anatoka ndani, watu wengi wamesimama nje, miti mirefu ya kijani kibichi.

Beyond Zero ni kliniki ya simu. Watu wawili wanashuka kutoka ndani, wakitumia ngazi. Watatu wamesimama kando. Zulia ni ya rangi nyekundu.

Ishara ambayo inayoonyesha kliniki ya simu ya Beyond Zero . Wanawake wawili wamesimama kwa furaha, viti, hema zenye rangi nyeupe, kijani na nyekundu.

Katika afya ya jamii, mwanaume muhudumu amemfikia mama kijijini ambaye ameketi chini kwenye kiti akimpima magonjwa.

Katika afya ya jamii ,wahudumu wamewatembelea wanakijiji. Mmoja wao ameshika kitabu ili kuwaelimisha, wameketi chini.

Wahudumu wa afya ya jamii wamewafikia watu wengi kijijini, ili kuwaelimisha. Madawa yako juu ya meza, gari limeegeshwa.

Gari yakiwa afya ya jamii limeegezwa. Masanduku meusi ya vifaa vya matibabu yamewekelewa chini. Kuna tangi la maji na miti.

Wahudumu wa afya ya jamii wamefika kijijini ili kuwaelimisha watu wengi ambao wameketi chini kwenye viti. Simu na dawa aina mbalimbali ziko juu ya meza.

Mgonjwa ambaye ana shida ya meno ako hospitalini ambapo daktari amevaa glovu na kushika vifaa vya matibabu ili kumng'oa.

Daktari wa afya ya meno ameshika vifaa vya kazi kwa mikono miwili akimtibu mgonjwa ,akisaidiwa na vyombo vya kungoa na msaidizi wake wamevaa glovu za rangi nyeupe.

katika hospitali ya meno vifaa saba ambavyo ni vya kazi mbali mbali vya chuma zimepangwa kuandaa matumizi ya matibabu

Katika hospitali ya meno mgonjwa ambaye hana meno mengine amefika ili kutibiwa. Mhudumu amevaa kifaa cha matibabu ambacho ni glove ili kumhudumia.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda. Daktari wa afya ya meno amevaa barakoa na glavu. Ameshika vifaa vya kumtibu.

Katika kukabiliana na dharura na maafa, nyumba zimechomeka ambazo zimejengwa kwa mabati. Watu wamesimama . Miti ya rangi ya kijani kibichi.

Katika kukabiliana na dharura na maafa, watu wanaohusika na mafuriko ya maji nchini Kenya wamefika. Wako na tanki nyeusi, choo ya rangi nyeupe. Wamesimama. Kuna mbuzi na nyumba ambazo zimejengwa kwa makaratasi.

Katika kukabiliana na dharura na maafa, watu wanaosaidia wamewasili katika shule . Maji yamejaa kwenye darasa .

Katika kukabiriana na dharura na maafa, gari la kubebea wagonjwa limeegezwa. Mlango umefunguliwa. Watu wawili wamesimama. Miti na nyasi ya rangi kijani kibichi. Nyumba paa la buluu.

Katika kukabiliana na dharura na maafa, watu kijijini wameletewa chakula cha msaada kama vile mafuta na bidhaa zingine zimewekwa kwenye gunia.

Mtu wa zimamoto amesimama mbele ya gari. Amevaa vifaa vya kazi kama vile kofia, kanzu na suruali, kifaa cha kupumua, glavu na viatu vya moto.

Katika huduma ya wagonjwa, kuna aina nyingi za dawa ambazo zimewekwa katika rafu. Vitabu vimewekwa juu ya meza. Viti na dirisha ambayo imetengenezwa kwa chuma na vioo.

Gari la hospitali ambalo limesimama. Stima zimewaka ili kuleta mwangaza. Uzio umetengenezwa kwa seng'enge na vikingi. Nyasi ya rangi kijani kibichi.

Katika hospitali, mgonjwa ambaye ako na shida ya mguu amewekwa chuma. Mhudumu amesimama kando.

Mashine rangi nyeupe ya kupima wagonjwa uzani hospitalini imewekelewa juu ya meza. Cheti cha kushukuru idara ya lishe hospitali rufaa kajiado.

Vifaa ambavyo hutumika katika hospitali, rangi yake nyeupe. Nyaya ndogo zimetumika kuunganisha. Mhudumu wa hospitali amesimama kando.

Vifaa vya huduma hospitalini, ambavyo ni za matumizi mbalimbali, zimepangwa. Ni za ukubwa tofauti na rangi ya kijivu.

Katika chumba cha matibabu kuna vifaa tofauti. Ambavyo hutumika kwa kazi nyingi, kama vile mitungi ya kutupa takataka. Ambayo ni ya rangi ya bluu na nyeupe.

Katika hospitali kuna vyombo vingi vya matibabu kama vile vyumba vya kukuza watoto ambao hawajafikisha wakati wa kuzaliwa.

Katika chumba cha matibabu, kuna vifaa vingi. Mtoto ambaye amezaliwa kabla ya wakati amelazwa kwenye chumba cha kukuza. Mhudumu amesimama.

Katika huduma ya matibabu, kuna kifaa cha kupimia ugonjwa wa shinikizo la damu, ambacho kimewekwa juu ya meza ya rangi ya kahawia.

Katika hospitali, kifaa hiki cha rangi nyeupe na nyeusi inatumika katika kupima shinikizo la damu na kimewekelewa juu ya meza.

Mhudumu wa hospitali ameketi kwenye kiti cha rangi nyeusi, amevaa barakoa na miwani, anaandika kwa kutumia kalamu. Kitabu na karatasi ziko juu ya meza.

Mgonjwa ambaye ako na shida ya macho ako katika hospitali ambapo daktari amemshika ili kumtibu.

Mtu mwenye shida ya akili ameketi, amefungwa kwenye miguu yote mbili kwa nyororo na kufuli, amevaa viatu vya rangi ya buluu.

Mwanaume ameketi kwenye kiti, anaonekana kuwa na shida ya afya ya akili. Amevaa saa mkononi na miwani usoni, ameshika simu. Nguo zake rangi ya bluu.

Chupa ya rangi kahawia na kifuniko kijivu ambayo ina dawa ya kudunga sindano. Sanduku ndogo la milimita mia moja. Tarehe ya kutengeneza na ya kuharibika.

Katika chumba cha hospitali kuna vitanda ambavyo vimetengenezwa kwa chuma. watu wamesimama na wengine wameketi. Kuna nyumba ambayo hutumika kwa kukuza watoto ambao hawajafikia umri. Moja wao amewekwa ndani.

Katika matibabu, wahudumu wa afya wamefika ili kuwapa watoto chanjo. Watu wameketi na wengine wamesimama.

Mgonjwa ambaye ameketi chini anadungwa shindano na daktari ambaye amevaa barakoa. Vifaa vya matibabu viko juu ya meza.

Katika hospitali ya kutibu watoto, watu ambao wamevaa barakoa wameketi chini, muhudumu ameshika mtoto kwa mkono wake ili kumhudumia.

Dawa ambayo ni ya watoto imehifadhiwa katika chupa ndogo ya kioo na imefunikwa kwa kifuniko cha plastiki. Mtu ameshika kwa mkono.

Katika matibabu ya watoto, ambapo daktari amevaa barakoa, glavu. Anamdunga shindano msichana, ambaye ameketi kwenye kiti.

Dawa amabayo hutumika kwa kutibu imewekwa kwenye chupa inatolewa kwa kutumia shindano ili daktari aweze kudunga mgonjwa.

Katika afya ya umma na usafi, mwanafunzi ananawa mkono kwa kutumia sabuni . Mwalimu amefungulia maji ambayo yanatoka kwenye tanki la rangi nyeusi.

Mtu ananawa mikono. Maji yanatoka kwenye mfereji, yakimwagika ndani ya kuzama, rangi ya kijivu.

Katika mchezo, mwanaume ameumia mkono ambapo ameketi akijifunga kwa kutumia bandeji.

Katika chumba cha kufanyia mazoezi ya mwili, kuna vyombo vingi ambavyo hutumika. Kijana anatumia chombo cha kukalia.

Mchezaji ameketi chini kwa sababu ameumia mguu ameshikilia kwa mikono miwili, mpira wa rangi nyeupe na nyeusi.

Miti yenye matawi ya kijani kibichi ambayo hutumika kama dawa ya kitamaduni ya kutibu magonjwa.

Mawe ya kujenga nyumba mti ambao umekauka nyasi ya kijani kibichi mmea ambao uliotumika kama dawa hapo jadi.

Vitunguu vya matawi, nyanya ambazo zimenawiri zimepandwa kwenye mchanga wenye madini. Ndizi na miti mirefu yenye rangi kijani kibichi.

Uzio ambao umepandwa maua rangi kijani kibichi, miti ya mandizi, mmea wa tumbako, ambao hutumika kama dawa, hapo jadi. Pia kuna nyumba ambayo imejengwa kwa mawe.

Uzio ambao umetengenezwa kwa miti. Nyasi na miti ya kijani kibichi. Mmea uliotumika kama dawa hapo jadi.